Katika hii meza kuna kitunguu, kuna nyanya ,kuna karoti kuna dania, kuna kitunguu saumu, kuna limau alafu kuna mbaazi katika kichungi.